Watu mbalimbali wakiwa ndani ya darasa kubwa wakifuatilia mafunzo ya elimu ya watu wazima, kama fursa waliyoikosa wakiwa na umri mdogo.

Washiriki wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa la kijani na njano mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu ya mezani vitabu na vikombe vidogo vya maji.

Kituo cha malezi ya mchana na shule ya chekechea, chenye majengo yaliyojengwa kwa tofali na madirisha ya vioo, huku katikati kukiwa na michezo ya watoto kama vile bembea, nyumba na sehemu za kuteleza.

miundombinu ya michezo ya watoto yenye viti vya rangi ya bluu ,njano na kijani vilivyotengenezwa katika chuma katika kituo cha malezi ya watoto chekechea .

Kitabu cha shule ya msingi kilichofunguliwa chenye maelezo na picha mbalimbali zenye maelekezo zinazomsaidia mwanafunzi kupata uelewa kiurahisi.

Kibaraza cha jengo la shule ya msingi kilichotengenezwa kwa telezo na chuma ndefu nyeusi zilizoshikilia paa lenye bodi nyeupe.

Ukuta Katika shule ya msingi ukiwa na chati ya siku za wiki, zilizopangiliwa kuanzia siku ya kwanza hadi ya mwisho.

Jengo la ghorofa moja la shule ya msingi lenye kuta nyeupe, fito nyeusi chini na kingo za chuma za kijani ikiwa mbele ya bustani ya mimea na maua yaliyo zungushiwa kingo za tofari na barabara za simenti.

Walimu wawili wa sekondari wakiwa nyuma ya meza yenye nyaraka mbalimbali za maandishi kama vitabu na majarada wakiwa ofisini, nyuma yao wakionekana wanafunzi waliovalia sare za buluu chini ya mti.

Bweni la shule ya sekondari, likiwa na vitanda vya chuma vya ghorofa tatu vikiwa vimetandikwa mashuka ya pinki kwa ajili ya malazi ya wanafunzi.

Wanafunzi wa kike wa sekondari wenye sare za masweta mekundu, mashati meupe na sketi za bluu wakiwa wanafanya mitihani ndani ya darasa.

Darasa kubwa la shule ya sekondari lenye kiwambo ukutani meza ya mwalimu na kiti chake cha bluu, meza ndefu za wanafunzi zenye viti vya bluu pamoja na tarakirishi mpakato katika kila kiti.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume wakisikiliza wanayofundishwa, kisha kunakili mambo hayo kwenye daftari kwa kutumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti vyao, na kuweka madaftari na nyenzo zingine za uwaandishi juu ya meza wakimsikiliza mhadhiri aliyeko katikati ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume wakiwa wanajadiliana, kwa kutumia tarakikilishi mpakato na kunakili katika madaftari yao.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu, wakiwa katika chumba chao, chenye makabati ya kijani na kitanda cha ghorofa mbili kilichotengenezwa kwa mbao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi pamoja kwa ajili ya majadiliano katika meza, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi na madaftari.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia sare za suti, wakiwa ndani ya kumbi wakifanya mtihani, huku msimamizi akiwa amesimama mbele kabisa ya kumbi hiyo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo kikuu, watumiao kompyuta za mpakato na madaftari, wakiwa wameketi katika meza ndefu wakimsikiliza mhadhiri, akifundisha kwa kutumia kiwambo kilichopo mbele ya darasa.

Ofisi kubwa ya wahadhiri wa chuo kikuu, ikiwa imesheheni samani ya viti na meza. Zikiwemo pia tarakilishi za mezani, chupa za chai, ndoo ndogo na wahadhiri wa kike na wa kiume.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi alievaa mavazi maalumu, akiwa anajifunza kutumia Moja ya mashine kama sehemu ya mafunzo hayo.